Wasichana wawili waliovalia mshungi, moja wao ambaye amevaa mshungi wa rangi ya kijani na ameshikilia simu ambayo inawaonyesha jambo fulani ni kama ni masomo na pia upande mwingine kuna wanafunzi wamekalia kwenye madawati ambapo pia wakitumia simu zao. Wote pia wanaonekana wakiwa na furaha.

Meza iliyo na vitu saba ambayo kuna TV na hata kuna sehemu ya ubao wa kuandikia mambo maalum, ukuta na taa zimepangiliwa Kwa njia nzuri ambayo unaonyesha kuwasaidia kuwa majini na Jambo Fulani ambalo linazungumziwa katika kikao hicho.